Haya ni matunda aina mbali mbali ni matunda ambayo yanapendeza yanaonekana kuwa ni matunda yanauzwa kulingana na mpangilio ambayo yamepangwa hapa kuna matunda aina ya maembe kuna aina ya thorn melon kuna matunda aina ya machungwa na pia kuna matunda aina ya ovacado.

Hii ni noti ya pesa ya elfu moja inayotumika nchini Kenya. Ni noti ambayo inatumika kwa sasa na ilibadilishwa ndio ikakuja ikatumika hii. Ni noti ambayo iko na maandishi na maneno ambayo yameandikwa hapa mbele na inaonekana kuwa ni safi na labda imetolewa tu kwa benki.

Hii ni soko ambayo inaonekana kuwa ni soko kuu na iko na watu wengi. Panaonekana huu upande wa kwanza unauziwa chakula na matunda wa aina mbalimbali. Inaonekana kuwa kuna nyanya, kuna vitunguu, vitunguu saumu, kuna maembe ,kuna avocado ,kuna ndizi na aina nyingine ya chakula nyingi.